Picha hii inaonyesha risiti, ambamo risiti hii Iko na tarehe, Iko na nambari ya risiti hio, Iko na pini ya risiti hio na pia inaweza kuarifu mwenye anayetumia risiti hii jinsi, ama jinsi anavyokuwa anaweza kulipa.

Picha hii inaonyesha ofisi ambayo gari huja kununuliwa, huku gari zikiwa zimepangwa kwa jinsi watu wanavyoweza kuziona, zikiwa za aina mingi na rangi tofauti tofauti.

Picha hii inaonyesha magari yaliyokuwa yamepangwa katika foleni, huku zikiwa gari za aina mingi, na pia gari zilizokuwa na rangi tofauti tofauti, ili zikaweza kununuliwa.

Picha hii inaonyesha meza ambamo kuna shilingi elfu moja nne zilizokuwa zimewekwa katika meza hiyo. Pesa hizi hutumika katika nchi ya kenya.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye ameshikilia simu huku akiwa amefunguli simu yake kwenye apu ya safaricom huku akieza onyesha vitu anavyo jinzi hunavyo tumia hapo hiyo Kwa simu Yako.

Picha hii inaonyesha gari aina ya lori ambamo imetengenezwa kwa jinsi inavyoweza kubebea gari huku kukiwa na gari zilizoweza kubebewa juu na pia humo chini kukiwa kunaweza pia kubebewa gari ili zikaweze kusafirishwa kutoka mahali moja hadi nyingine.

Picha hii inaonyesha soko ambamo soko hii inauza vitu kama shanga, vikapu ambavyo hutumika sana na watu tofauti tofauti, huku wameweza kupanga ili wanunuaji wakaweza kukuja kuangalia ni gani inampendeza na wakaweza kununua.

Picha hii inaonesha duka ya mpesa . Ambamo watu hukuja kutoa na kuweka pesa kwa simu . Kando yake kukiwawa na duka ingine ambamo huko nje kumewekwa karatasi cha soda ya kokakola.

Picha hii inaonyesha kiwanda kinachotumika kutengenezea magari na jinsi magari yanavyoweza kuanza kutengenezwa ili zikawa gari. Kuna viungu vya magari ama viungo vya gari aina tofauti tofauti na za rangi tofauti.

Picha hii inaonyesha soko, ambamo kuna ukusanyiko wa watu ambao wamekuja kununua vitu vya soko. Kuna watu waliokaa chini wanao uzia watu wengine wanaonunua vyombo katika wao. Kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna machungwa na vitu vinginevyo.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye ameshika pesa za nchi ya Kenya, ambaye ni mia moja, mia tano, ngiri moja. Pesa hizi husaidia ku buy viungo ama vifaa ama vitu vinginevyo katika nchi ya Kenya.

Picha hii inaonyesha pesa. Pesa ambayo ni shilingi mia tano na shilingi elfu moja . Pesa hizi zilikuwa zinatumika wakati wa kitambo katika nchi ya Kenya ambamo mbele ya pesa hii kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza katika nchi ya Kenya.

Picha hii inaonyesha gari ikiwa imesimamishwa kando ya barabara. Gari hii ni ya rangi ya nyeupe huku ikiwa na nambari ya gari kama KCM 706k

Picha hii inaonyesha mwanamke aliyekuwa kwenye soko anapouza viazi, nyanya, vitunguu na vitu vinginevyo ili akaweza kupata shilingi yake moja ile itakayoweza kumsaidia.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja ambaye ameweza kuweka chake kwenye stuli huku akiwa nje ya duka ya Mpesa. Duka hili linatumika kutoa au kuweka pesa.

Picha hii inaonyesha watu wawili, waliokuja katika duka la mpesa, inayotumika kutoa na kuweka pesa kwenye simu, ili kusaidia mtu kuweza kutumia pesa na simu pahali popote ako.

Picha hii inaonyesha chombo yenye hutumiwa kuingiza kadi, kadi ambayo hutoa pesa . Huku chombo hicho kinaonyesha ni pesa ngapi iliyokuwa imebakia kwenye kadi hiyo.

Picha hii inaongesha mwanaume moja ambaye anatabasamu huku akiliangalia gari iliyokua hapo iliyokuwa na rangi nyeusi huku akiweza kutabasamu kwakuwa amekuja kuangalia gari ya kununua nahuku ameweza kufurahishwa na gari aliyokuwa anaiona.

Picha hii inaonyesha shilingi elfu moja mara mbili ,zilizokuwa zikitumika katika nchi ya Kenya wakati wa kitambo ambazo mtu amezishika na anaweza kuzihesabu katika rununu yake ili kujua ni pesa ngapi amebakisha.

Picha hii inaonyesha soko ambamo kuna viungo tofauti tofauti huku kukiwa na wauzaji waliokua wameketi chini wakiongoja wanunuaji huku kukiwa na aina za matunda tofauti tofauti kama mandizi, machungwa, maembe, nanazi na vitu zinginevyo.

Picha hii inaonyesha haina za magari ambazo inarangi tofauti tofauti, gari iliokuwa mbele ni gari haina ya G huku ikiwa ni ya kampuni ya maceece huku ikiwa imewasha mataa yake.

Picha hii inaonyesha soko ambapo kuna watu na viungo mbalimbali , huku watu hawa wameweza kukuja, kuweza kununua vitu vya kuwasaidia kupika. Kukiwa na nyanya , viazi, mahindi mandizi na vitu vinginevyo.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja ambaye anaweza kuandaa nyanya akiwa amezipanga, alikua amezivuna na kupanga kwenye maboksi, ili zikaweze kusafirishwa na kupelekwa katika soko, ili zikaweze kununuliwa.

Picha hili linaonyesha kibanda ambayo watu wanauzia matunda yao, huko kando kukiwa na pahali pa kutolewa pesa ama kuweka pesa Kwa simu, ili kusaidia kwa njia moja ama nyingine.

Picha hii inaonyesha gari moja ambayo ni nzuri inayotumiwa kusafirisha kutoka pande moja Hadi nyingine. Ili zikaweza kuundwa ama kufanya ukarabati.

Picha hii inaweza kuonyesha soko ambamo soko hii imeweza kuwekwa vitu mingi . Aina ya nanasi ,tikiti maji, mahindi ,parachichi ,ambazo zimewekwa hapa ili watu wakaweza kukuja kununua.

Picha hii inaonyesha gari iliyokuwa imepakiwa nje ya mlango, huku gari hii ikiwa ni ya rangi ya nyeusi na huku ikiwa ni gari ya Prado.

Picha hii inaonyesha , picha la soko la gikomba, huku ukiwa na aina mbalimbali ya vitu kama mati, kuna miwa, kuna vyombo vinginevyo , huku ukiwa na mkongomano wa watu waliokuja kununua vitu katika soko hili.

Picha hii inaonyesha duka ya kuuzia maziwa na vitu vyote vinavyohusika na vitu vya maziwa huku kukiwa na mwanamume mmoja aliyekuja kuagiza kama atapata maziwa ama kitu kingine.

Picha hii inaonyesha mahali ambapo gari huenda kununuliwa huku zimepangwa katika foleni ili kuhakikisha kuwa wanao nunua wanaweza kuziona vizuri huku zikiwa za aina tofauti tofauti ila ni za kampuni moja ambayo ni kampuni ya Mercedes.

Picha hili linaonyesha aina ya gari ilioko na rangi nyeupe, huku kifuguo cha gari hio kikiwa kime elekezwa mwisho wa mlango wa gari hiyo. Ikiwa dirisha yake za mbele zimeweza kufunguliwa.

Picha hii inaonyesha wanaume wawili, huku wameketi kwenye kiti, huku kukiwa na duka la m-pesa. Duka hiyo huwa inasaidia kutoa na kueka pesa kwenye rununu ya mtu.

Picha hii inaonyesha gari, aina ya matatu inayoweza kusafirisha watu, katika nchi ya Kenya ama katika nchi yeyote Ile, kutoka mahali moja, mpaka nyingine.

Picha hii inaonyesha mwanamke aliyekuwa ameshikilia pesa aina ya shilingi elfu moja, anazokuwa akihesabu, ili kuhakikisha amejua ni pesa ngai anazo kuwa amezishika.

Picha hii inaonyesha matunda ya tikiti maji na parachichi. Tikiti maji hizi zinaweza kuwa ni za aina tofauti tofauti, zilizokuwa zimepangwa hapa ili zikaweza kununuliwa.

Gari hili, linaonyesha kampuni ambayo husaidia watu na pesa, itakayo wasaidia alafu ambayo mtu anarudisha kwa miezi fulani ambayo mtakubaliana nao.

Picha hii inaonesha gari inayotumika kubeba magari zingine kuzisafirisha kutoka mahali moja hadi nyingine ,huku kukiwa na gari zilizokua zimepandwa chini na zingine katikati.

Picha hii inaonyesha duka ambapo vitu kama maziwa, mkate ukuja kuuzwa hili mtu anapokamua maziwa yake anakuja kuyauza kwa duka hili ili kupata pesa.

Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja na mwanamume mmoja ambaye ako ndani ya gari ya aina ya lori, huku wamekuwa wamepanga vitunguu katika begi fulani ambazo zinaweza kutumiwa kusafirisha vitunguu hivi kutoka mahali moja hadi mwingine.

Picha hii inaweza kuonyesha kibanda inayotumika kama soko, huku kukiwa na aina mingi za matunda. Matunda kama machungwa, kuna ndizi, kuna nanasi, huku zote zimewekwa zikiwa na bei yake ili mtu anaweza kuja na kununua.